Watu hawa wanasherehekea ushindi wao na kila mmoja wao ameinua kidole kimoja kuonyesha ya kwamba wao ni washindi na nyuma yao kuna bango la wachezaji wa mpira na wao wenyewe wamebeba bendera ya Kenya kuashiria kwamba wao ni wachezaji wa nchi ya Kenya.